Ng'ombe anakumuliwa na mwanaume. Ng'ombe huyu ana pembe mbili, pembe moja imeangalia upande wa chini, pembe nyingine imeangalia upande wa juu. Ardhi ambayo amesimama ni ardhi ambayo imekauka haina nyasi. Nyuma yao kuna miti ambayo yamekauka, na miti mingine yananawili na yana majani ya kijani kibichi.

Ndizi iko kwenye mgomba, ndizi hii imefunikwa na matawi ya ndizi, ndizi hii ni ya kijani kibichi na inaonekana kuwa imeinama. Juu yake kuna tawi moja ambalo limekauka na mengine yote bado hayajakauka

Maziwa ambayo yamegandamana yamewekwa kwenye kichungi. Kuna kijiko ambayo kinatumika kubonyeza maziwa haya. Maziwa haya ni ya rangi nyeupe, na kichungi hiki ni cha rangi cha kijani kibichi.

Ng'ombe wako zizini. Kando yake kuna chakula cha ng'ombe ambacho kimekauka kabisa. Nyuma ya zizi kuna miti mirefu na kando yake kuna mtu ambaye amesimama amevalia nguo ya rangi samawati.

Shamba limelimwa. Kando ya shamba, kuna majani, kuna mahindi, kuna ndizi na kuna nyasi. Shamba la katikati limelimwa vizuri, lakini kando yake kuna nyasi nyingi na kuna miti kule mbele, miti mirefu mawingu ya samawati na nyeupe yanaonekana.

Ndizi ambayo bado haijakomaa iko kwenye mgomba. Ndizi hii haina rangi yake ya kiasilia. Ni ya kijani kibichi lakini si kijani kibichi ambayo ni ya ndizi ya kawaida. Kando yake kuna matawi ya ndizi ambayo imeiguza.

Ng'ombe amesimama kwenye zizi. Amefungwa minyororo ambao umemzuia kutopita upande wa nyuma. Paipu ya maji iko kando inatiririka maji. Mwanamume amesimama na amevalia viatu vya mvua . Anatazama picha.

Ng'ombe wanakula nyasi ambayo imekauka. Ng'ombe hawa wana vibanio kwenye masikio yao. Ng'ombe hawa wanatazamana maana wengine wako upande wa kushoto na wengine wapo upande wa kulia. Watu wanatembea katikati ya ng'ombe hawa.

Ng'ombe huyu anakamuliwa. Anakamuliwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa. Mashine haya yameekwa katika matiti manne ya ng'ombe huyu. Ng'ombe huyu amefungwa na kamba kwenye pua lake. Ng'ombe huyu anatazama upande ambacho mashine yenyewe imewekwa.

Dada yuko shambani. Dada huyu anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Ameshikilia mboga ya aina ya mikunde. Mboga hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna mahindi ambayo bado ni midogo. Mahindi hii pia ni ya rangi ya kijani kibichi. Dada huyu anaitazama picha kwa furaha.

Baba anaitazama ndizi mkono wake mmoja umeshikilia ndizi. mwingine ameuweka kando ndizi hili linaonekana kuwa linataka kuanguka. limeshikiliwa na mti nyuma yake kuna mandizi mengine mengi abao bado hayajaweka matunda.

Ng'ombe wanne wanakula kwenye takataka. Ng'ombe mmoja ameinua kichwa chake juu. Ng'ombe wengine wameziba vichwa vyao katika mataka haya. Takataka hizi ni za aina tofauti, ambayo ina vyakula na makaratasi ambayo yamechafuka zaidi.

Ng'ombe wanakula nyasi ambayo imehifadhiwa na imekauka. Ng'ombe hawa wameekwa vibanio vya rangi ya manjano maskioni mwao. Nyasi hizi zimewekwa katika tairi ya gari. Nyumba yao, nyuma yao kuna nyumba ya mabati.

Mama yuko sokoni. Kando yake kuna ndizi. Mama huyu ameshikilia ndizi moja. Kando yake kuna ndizi nyingi na wamama wengine wako pia wanavitazama ndizi. Mbele yake kuna kikapu na pia kuna gunia ardhini. Ndizi hizi zote pia zimewekwa ardhini.

Miche ya ndizi, imepandwa kwenye shamba. Miche hizi zimepandwa katika mnyororo. Ardhi ambayo imepandwa, ni ardhi tambarare ambayo haina nyasi. Kando yake, kuna kamba au paipu ambayo inatumiwa kuleta maji shambani.

Mwanaume huyu anakamua Ng'ombe anaonekana mwenye furaha chini ameuweka ndoo, maziwa mengine yamemwagika aridhini. Ng'ombe huyu amekingwa na kijinyororo ili asiweze kumpiga mtu huyu teke.

Mama amefungua ndizi. Kando yake kuna ndizi zingine mingi ambazo zimeiva kupita kiasi. Ndizi hizi zimepangwa katika vitita vitatu vitatu. Kando yake kuna watu ambao wanatembea.

Migomba ya ndizi iko shambani. Kuna migomba mirefu na mingine mifupi. Mgomba mmoja umeweka matunda ya ndizi yenye vitita mingi. Ardhi katika shamba hili ni tambarare ambalo haina nyasi yoyote bali ni udongo mtupu.

Ndama wanne wamesimama kwenye sakafu. Sakafu hili ni chafu lina maji, samadi na matope. Nyuma yao kuna zizi la ng'ombe. Zizi hili lina ndama wengine ambao wamefungiwa. Ndama hawa wana vitita kwenye masikio ambazo ni za rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe wanakamuliwa kupitia kwa mashini za kukamuliwa. Mashini hizi zimewekwa katika matiti ya ng'ombe na maziwa yanaenda katika vichupa vya kuihifadhia maziwa. Mtu mmoja anabeba kichupa hiki kukipeleka kando maana kimejaa maziwa.

Ndizi iko kwenye mgomba. Ndizi hii iko shambani. Ndizi yenyewe imeekwa. Ardhi ambayo ndizi imesimama ni ardhi tambarare, ambayo haina nyasi. Kando yake kuna migomba mingine ya ndizi.

Mama anakamua ng'ombe. Mama huyu anaonekana kuwa na furaha nyingi. Ameshika chupa ambacho anakamulia maziwa . Ng'ombe huyu amefungwa miguu yake ya nyuma yote miwili, na amesimama kwenye ardhi ya kijani kibichi.

Ndizi ambayo imetolewa maganda inaonekana, ndizi hii imeshikiliwa na mkono wa mtu. Mtu huyu ni kama anaonyesha watu ndizi ambayo imebombolewa. Nyuma yake kuna ndizi zingine ambazo zingali kwenye ngozi.

Watu wengi wanatengeza nafaka. Mama ameketi chini anatengeneza kutumia mikono yake. Mtoto wa jinsia ya kiume amesimama na mti mkubwa ambao anautumia kutengeneza nafaka yenyewe. Ardhi ambayo iko kando yao ni tambarare ambayo haina nyasi.

Ng'ombe anakamuliwa. Amefungwa miguu yake yote ya nyuma. Mtu ambaye anayekamua amevalia mavazi ya ovaroli. Miguuni mwake amevalia viatu vya mvua. Kando ya ng'ombe huyu, kuna ng'ombe mwingine ambaye ametazama upande wa kulia.

Baba yuko shambani. Baba huyu ameinua hindi moja juu. Hindi hilo amelivunja katika mti wa mahindi ambao uko kando. Kando yake amezungukwa na mahindi mengi marefu ambayo yamemfunika hadi usoni mwake.

Makaka wawili wanakamua ng'ombe. Kaka mmoja anavuta matiti ya ng'ombe maziwa yakienda kwenye ndoo. Ng'ombe huyu amefungwa miguu yake ya nyuma. Upande mwingine, kaka mwingine pia anakamua ng'ombe maziwa yakienda kwenye ndoo. Kando yake kuna ndoo nyingine ambayo haina kitu chochote.

Nyasi zilizo kauka zimepakiwa nyasi hizi zimeekwa juu ya zingine . Nyasi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kando yake Kuna mabao ambayo yameekwa chini kwenye sakafu.

Miche mingi ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, yamewekwa katika makaratasi ya rangi ya nyeusi. Ndani ya karatasi hizo kuna udongo. Miche hizi ni nyingi sana na zinaonekana kuwa zinanawiri vizuri sana kwa ajili ya upanzi.

Ng'ombe anakamuliwa. Maziwa ya ng'ombe huyu yanaenda kwenye ndoo. Dada ambaye anamkamua amevalia viatu vya kumzuia asishike uchafu. Ng'ombe huyu amefungwa miguu yake ya nyuma na kamba. Chini yake kuna matope.

Ndizi ambayo bado haijakomaa iko kwenye mgomba. Ndizi hii imeelea kwendea chini. Kando yake kuna matawi mengi. Matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mahindi yako shambani. Mahindi haya yote ni ya kijani kibichi ilhali kuna hindi moja bovu ambalo limeshikwa na ugonjwa mbaya. Hindi hili limetolewa ngozi. Upande wa chini ni rangi nyeusi, upande wa juu ambao ni bovu ni wa rangi nyeusi.

Mnunuzi wa maziwa ambaye anatumia pikipiki kubeba maziwa haya amesimama. Muuzaji anammwagia maziwa katika mapipa ya kubebea maziwa. Mnunuzi huyo ako na kitabu na kalamu ambayo anaandika malita ya maziwa ambayo amepokea.

Migomba mingi ya ndizi iko shambani. Mgomba mmoja umeweka ndizi mingi. Kando yake kuna vichaka ambavyo vimechongwa. Nyasi viko mingi katika shamba hii. Waya za seng'enge pia zimepitishwa kwenye shamba hii.

Mama yuko katika zizi la ng'ombe. Kuna ng'ombe mingi, aina wengi. Kuna ng'ombe wakubwa na kuna ndama. Mama huyu anaosha ng'ombe hawa kutumia maji ambayo imetoka kwenye pipe ya rangi ya kijani kibichi. Mama huyu ana saa mkononi.

Miche ya ndizi ipo shambani. Miche hii ni mingi na ni midogo. Imewekwa katika vijikaratasi vyeusi. Udongo uko katika vijikaratasi hivyo. Miche hii imepangwa katika mstari mrefu na zimepangwa katika mistari minene. Chini yake kuna udongo ambao haujapandwa kitu chochote.

Miche ya ndizi imeekwa katika shimo. Shimo hizi zimechimbwa ndani sana. Kuna shimo ambazo zimewekwa miche miwili na mingine mingi midogo. Ingine imeekwa mche mmoja na miche mingine midogo miwili. Ardhi hii ni tambarare na haina nyasi.

Ndizi zenye rangi ya kijani ziko shambani. Ndizi zingine zimetia matunda, zingine bado hazijatia matunda. Ndizi ambaz zime zimeweka matunda, zimefunikwa na karatasi au gunia yenye rangi ya samawati ili kuzuia wadudu au wanyama kuya kuyavamia.

Ndizi nyingi zimekatwa. Ndizi hizi zimewekwa kwenye matawi ya ndizi. Kando yake kuna migomba mingine mingi. Kuna migomba mirefu na migomba mifupi. Migomba mengine imeshikiliwa na vijiti na watu watatu ambao wanatazama ndizi hizi ambazo zimekatwa.

Mahindi madogo yako shambani. Mahindi haya yamemea vizuri. Yana rangi ya kijani kibichi. Shamba hili ni chafu sana ambayo iko na magugu mengi. Kando yake kuna nyasi ambazo pia zimemea na zina magugu ndani yake.

Migomba mingi ya ndizi iko shambani. Kuna migomba mirefu na migomba mifupi. Migomba mmoja unaonekana umekatwa matawi yake mawili. Nyuma yake kuna miti mirefu na vichaka.

Maziwa ambayo yameganda yamewekwa kwenye sufuria, yanachemshwa. Juu yake kuna maji na chini maziwa haya yameiva kana kwamba ni ugali. Sufuria hili limetengenezwa ukitumia chuma. Chuma chenyewe ni kile ambacho kinaonyesha vizuri.

Kuna ng'ombe wengi ambao wamelala kwenye sakafu, ng'ombe hawa ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi.Ng'ombe wengine wanaonekana kusimama, wenye wamelala wanaonekana kulala kwa sababu ya uchovu.Ng'ombe hawa wamefungwa minyororo kwenye shingo zao na kunaonekana kuna nyasi ambayo imekauka kando yao.

Ng'ombe amefungwa kamba shingoni. Kamba hilo limefungwa kwenye mti. Ng'ombe huyo ni wa rangi ya nyeusi na ana vipele vingi kwenye mwili wake. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa mwenye huzuni sana. Amekanyaga chini kwenye ardhi.

Wanaume wawili wako katika chumba cha maziwa. Wanamwaga maziwa kutoka katika vichupa vikubwa vya kuhifadhi maziwa hadi kwenye kijichupa kingine kikubwa ambacho kinatumiwa kuchunga maziwa. Wanamwaga maziwa haya kwa utaratibu.

Mashine ya kukamulia ng'ombe yameekwa katika matiti ya ng'ombe. Kando yake kuna kijichupa cha kukusanya maziwa ambacho kinaonyesha kiwango cha maziwa ambacho kila ng'ombe anatoa. Ng'ombe wawili wanakamuliwa.

Mpulizaji wa dawa anampulizia ng'ombe dawa. Mpulizaji huyu amevalia manguo ya kumzuia asiendewe na dawa mwilini mwake na usoni mwake. Mgongoni wake amebebea bag ya plastiki ambayo inabeba dawa hiyo.

Ndizi zimeekwa sokoni. Ndizi hizi zimepangwa kulingana na aina yake. Kuna aina tofauti ya ndizi. Mama huyu anazipanga ndizi zenyewe kwa makini. Kando yake kuna mama mwingine pia ambaye anapangia ndizi zake.

Ndizi iko kwenye mgomba. Ndizi hii ilikuwa imefunikwa kutumia karatasi. Kaka huyu anafungua ndizi hii kutoka kwenye karatasi hili. Kando yake kuna migomba mingine ya ndizi ambayo iko na ndizi ambazo zimefunikwa kwenye karatasi. Nyuma yao kuna tangi ndefu ya maji.

Mama anakamua ng'ombe. Maziwa yanaenda kwenye ndoo. Ng'ombe huyu amefungwa na kamba miguu yake yote ya nyuma. Mama na ng'ombe wote wamesimama ardhini. Nyuma yao kuna ng'ombe mwingine amesimama, kando yao kuna waya ya seng'enge.

Kaka anachunga maziwa kutoka katika chungu cha kuhifadhia maziwa. Kaka huyu anaonekana kuwa mwenye furaha sana. Kando yake kuna vichupa vingine vikubwa vingi vya kuhifadhi maziwa, ambavyo vimesimamishwa.

Vitita vya ndizi vimewekwa chini. Vitita hivi vimetolewa kwenye mgomba wa ndizi. Kijana mmoja amesimama mbele ya ndizi hizi na anaonekana kuwa mwenye tabasamu. Ndizi hizi zimewekwa katika matawi ya ndizi. Nyuma yake kuna migomba mingine ambayo yamesimama kwenye shamba.

Ndizi ziko kwenye mbomba. Ndizi mbili zimeiva zikiwa kwenye mgomba. Ndizi hizi ni refu sana, Nyuma yao kuna mgomba mwingine ambao umeweka ndizi refu ambayo bado haijaiva. Kando yake kuna migomba mingi ambayo bado hazijaweka ndizi.

Maziwa yaliyoganda yameekwa kwenye bakuli. Bakuli hili ni la aina ya glasi. Maziwa haya yametengeneza vidonge vidogovidogo ndani yake, na maji pia imeelea juu yake.